Hizi ni mashine za kisasa za utoaji wa fedha kwa njia ya kadi. Mtumiaji anakuwa yupo salama akiwa anatumia mashine hizi.

Mtoa huduma wa benki ya "ABSA", yupo kutambulisha huduma mpya za benki hiyo, mtoa huduma ni mwenye furaha kutokana na kile anachokizungumza.

Hili ni gari ambapo lina rangi zakuvutia, gari hili lipo katika eneo lakuuzia magari.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji wa magari. Hili ni gari lenye muonekano mzuri ndani yake kwa ajili ya kumuonyesha mteja kuweza kuvutika na gari hili.

Hili ni eneo ambapo magari ya aina mbalimbali yanauzwa, katika eneo hili mteja anauwezo wa kukodisha au kununua gari.

Hii ni mashine kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, mashine hii inatoa maziwa yaliyo bora na yenye ubaridi, hapa kuna maziwa ya aina mbalimbali.

Hii ni mashine kwa ajili ya utoaji wa maziwa katika eneo hili, mtoa huduma anahakikisha huduma ya maziwa inapatikana kwa hali ya ubora na afya ya mtumiaji.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, aziwa haya ni baridi na yaliyo bora kwa afya ya mtumiaji Wateja mbalimbali tayari wapo kupata huduma ya maziwa.

Mashine ya kisasa kwa ajili utoaji huduma ya maziwa mteja yupo katika harakati za kupata huduma ya maziwa kutoka katika mashine hii.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, maziwa yaliyo bora na salama ya napatikana katika duka hili.

Hii ni mashine kwa ajili ya utoaji wa maziwa, mashine hii hutoa maziwa yaliyo bora ambapo mtumiaji anaruhusiwa kujihudumia yeye mwenyewe.

Hili eneo kunapatikana mashine kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa. Mashine hii hii humuwezesha mtumiaji kujihudumia yeye mwenyewe na kupata maziwa yaliyo bora na yaliyobaridi.

Hii ni mashine kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa, mashine hii hutoa maziwa yaliyo bora na baridi, hapa mtumiaji anajihudumia yeye mwenyewe katika mashine hii ya kisasa.

Mashine ndogo kwa ajili ya utoaji wa maziwa. Mashine hii humuwezesha mtumiaji kupata maziwa yaliyo baridi, bora kwa ajili ya afya yake.

Hii ni mashine kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa. Mtumiaji hujihudumia mwenyewe katika mashine hii ya kisasa.

Mashine ya utoaji wa maziwa, hii ni mashine ambayo inaruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe. Ina sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya upakiaji wa maziwa. Mashine hii inatoa maziwa yaliyo baridi.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kupokea wateja; wateja hupata maziwa yaliyo bora kwa afya.

Mashine za kisasa kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa. Mashine hizi hutoa maziwa bora na yaliyo baridi kwa ajili ya afya ya mtumiaji.

Hii ni mashine ya kisasa, kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa. Mashine hii humruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa. Mteja anapata maziwa yaliyo bora.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa. Mashine hii inahakikisha maziwa yanayopatikana ni bora na yenye ubaridi kwa ajili ya afya ya mtumiaji.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa maziwa, eneo hili kunapatikana maziwa. Mtumiaji ana uwezo wa kujihudumia yeye mwenyewe kupitia mashine hii ya utoaji wa maziwa.

Mashine za kisasa, kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa. Eneo hili lina mashine mbalimbali kwa ajili ya kuhudumia wateja wa maziwa. Mteja atapata maziwa yaliyo baridi na bora kwa afya.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa maziwa. Hapa mteja anapata huduma ya maziwa safi na yaliyo bora, kutoka kwa mtoa huduma wa kisasa.

Hii ni mashine ya kisasa, mashine hii hutoa huduma ya maziwa, hapa kuna mashine ya maziwa pamoja na mashine kwa ajili ya saladi.

Hili ni eneo ambapo mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa inapatikana, mtumiaji ana uwezo wa kujihudumia yeye mwenyewe na kupata maziwa bora.

Hili ni eneo ambapo samani za majumbani, zinauzwa hapa kuna sofa za aina tofautitofauti kwa ajili ya matumizi ya ofisini au nyumbani.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji samani mbali mbali za majumbani na maofisini, hapa kuna sofa, meza, kitanda pamoja na makabati vilivyochongwa kwa ustadi.

Hili ni eneo ambapo samani mbalimbali za kisasa, za majumbani na maofisini zinapatikana hapa, hapa kuna sofa za kisasa meza.

Samani za mbao za kisasa hapa kuna vitanda vilivyochongwa kwa ustadi pamoja na viti vilivyochongwa kwa ustadi kwa kutumia mbao, tayari kwa kuuzwa.

Hili ni eneo la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani. Ndani ya duka hili kuna sofa za aina mbalimbali, makabati ya aina mbalimbali pamoja na viti.

Hili ni eneo ambapo utengenezwaji na uuzaji wa samani za majumbani na maofisini zinapatikana hapa kuna meza pamoja na viti kwa ajili ya matumizi ya majumbani hadi maofisini.

Eneo la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani katika eneo hili kunauzwa sofa, meza pamoja na makabati ya aina mbalimbali.

Hili ni eneo kwa ajili ya utengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani, mafundi wapo wakiranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani kama vile vitanda, milango na sofa.

Hili ni eneo ambapo samani mbalimbali za majumbani na maofisini zinatengenezwa, fundi yupo katika hatua za kukata mbao kwa ajili ya kutengeneza samani.

Hoteli ya kisasa na wateja tofautitofauti wapo wanapata chakula kilicho bora kutoka katika hoteli hii.

Chumba kikubwa kilichopo ndani ya hoteli yenye hadhi. Chumba hiki ni kwaaajili ya kulala wageni tofautitofauti. Mandhari ya chumba hiki ni kizuri, ikiwa na kitanda kikubwa, choo pamoja na sehemu ya televisheni.

Haya ni mapokezi yaliyopo ndani ya hoteli ya kisasa, meza zilizopangiliwa kwa ustadi pamoja na viti vyenye kuvutia vipo katika hoteli hii huku mteja akihudumiwa.

Hili ni duka dogo, linalouza bidhaa kwa rejareja, bidhaa mbalimbali zinapatikana katika duka hili dogo. Mteja yupo kukagua bidhaa alizonunua na muuza duka yupo tayari kwa ajili ya kumhudumia.

Eneo la soko; eneo hili kunapatikana bidhaa mbalimbali zinazotokana na chuma hapa kuna: makarai, kuna majiko ya chuma pamoja na masanduku ya kuhifadhia.

Hili ni soko kwa ajili ya uuzaji wa nafaka na bidhaa mbalimbali hapa kuna mchele pamoja na karanga kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni soko kwa ajili ya uuzaji wa mbogamboga na matunda mtoa huduma yupo tayari kuhudumia wateja nyanya, ndizi vitunguu maji pamoja na mananasi yanapatikana katika soko hili.

Hili ni soko ambalo linauza bidhaa mbalimbali za kiasili. Hapa, mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Hili ni soko dogo. Soko hili linauza bidhaa mbalimbali, kama vile: nyanya, vitunguu, tangawizi na kabichi. Mtoa huduma yupo tayari kuwahudumia wateja wake.

Hili ni soko linalouzwa matunda pamoja na mbogamboga, katika soko hili kuna matunda ya aina tofautitofauti kama vile; ndizi, matikiti maji, maparachichi pamoja na machungwa.

Eneo la soko lililojaa bidhaa mbalimbali hapa kuna mbogamboga kama vile karoti, matango na kabeji zikiwa zimepangwa vizuri muuzaji anahudumia mteja anayefanya malipo.

Soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, hapa kuna mteja ambaye ananunua bidhaa pamoja na wateja wengine wakiangalia bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali. Katika soko hili kuna nafaka kama vile: mchele, pamoja na mbogamboga na matunda.

Soko kwa ajili ya uuzaji wa mboga mboga na matunda, mfanye biashara yupo tayari kuwahudumia wateja, matunda yaliyo bora. Hapa kuna ndizi, maembe, nanasi na mapapai.

Hii ni huduma kwa ajili ya malipo kwa njia ya mifumo ya simu. Huu ni mfumo ambao unamruhusu mteja kufanya malipo kwa njia ya simu.

Hili ni eneo kwa ajili ya makazi ya binadamu, katika eneo hili mhudumu wa nyumba anaonesha ukubwa wa eneo hili, kwa ajili ya kuvutia mnunuzi au mpangaji.

Hili ni duka la kisasa lililopo katika jengo la kibiashara, duka hili linauza nguo pamoja na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya watoto na watu wazima.

Duka la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa suti. Duka hili linauza suti za aina mbali mbali zenye ubora wa hali ya juu.

Hili ni eneo la uuzaji wa bidhaa mbalimbali , ndani ya eneo hili kuna hoteli ambapo mtoa huduma yupo sehemu ya mapokezi kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Hili ni jengo la kibiashara ambapo hapa kuna duka linalouza bizaa mbalimbali. Wateja wapo tayari wakipatiwa huduma tofautitofauti.

Jengo kubwa la kibiashara. Jengo hili kunapatikana maduka mbalimbali kama supamaketi na maduka kwa ajili ya kutoa huduma za kifedha.

Bidhaa iliyosagwa, hii ni nyama ambapo tayari imesagwa na kupakiwa kwenye mifuko ya plastiki, hii ni tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya mlaji.

Hii ni supamaketi kubwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, zilizohifadhiwa kwa ubora hapa kuna bidhaa nyingi kama vile nyama zilizofungashwa vizuri kwenye pakiti pamoja na bidhaa nyingine.